Mwanamke amebeba mtoto mchanga mgongoni huku akiwa amevaa barakoa usoni. Watu wengine wawili wamekaa mezani moja wakiwa wamevalia barakoa. Pia hali hii inaashilia tukio la chanjo au huduma nyingine za afya jamii. Eneo hili linaonekana kuwa mazingira ya wazi, pengine kituo cha afya cha muda.

Juu ya benchi refu watu kadhaa wamekaa wakisubiria huduma wengi wao wakiwa wamevalia barakoa. Mganga au nesi anaonekana akisimama nyuma yao akijiandaa kutoa huduma. Kiti cha buluu kinaonekana nyuma kikiwa kimetengwa kwa ajili ya matumizi. Chumba kinaonekana safi na chenye mpangilio mzuri, kikionyesha mazingira ya kliniki au hospitalini.

Mtu anayeonekana mgonjwa amelala kitandani hospitalini akiwa ameunganishwa na vifaa vya matibabu mfanya kazi wa afya amevalia vazi maalum la kujikinga na mask akimuhudumia mgonjwa.

Mwanaume ameketi akiokea chanjo kutoka kwa mwanamke aliyevaa sare ya kiafya. Wote wawili wamevaa barakoa za uso wakifwata tahadhari za kiafya. Sanduku la kubeba vitu linaonekana nyuma na kuna dalili ya kuwa hii ni sehemu ya kampeni ya chanjo.

Mwanamke amevalia hijabu ya rangi ya kijani ameketi kwenye benchi akimbeba mtoto mchanga. Mwanamke mwingine akiwa amevalia kilemba cheusi na fulana ya njano na kahawia anamchunguza mtoto kwa makini. Nyuma, mwanaume amesimama akishuhudia. Hali inaonekana kuwa ni tulivu na ya umakini.

Mgonjwa amelazwa kitandani hospitalini akipokea matibabu. Nesi au daktari, amevalia mavazi ya kujikinga akiashiria tahadhari. Mashine za kitamaduni ziko karibu na kitanda, zikionyesha ufuatiliaji na usaidizi wa kitamaduni. Hii inaweza kuwa chumba cha wagonjwa mahututi.

Gari la huduma labda basi dogo limepaki ardhini ya udongo mwekundu. Rangi ya gari ni kijani na nyeupe, na limeandikwa cruelt . Mizigo imepangwa nyuma ya gari, inaonekana gari hili linatumika kwa shughuli za kijamii au matibabu.

Watu wamesimama karibu na lori jeupe la kliniki ya rununu, likionyesha huduma za afya. Mwanamke amevaa gauni nyekundu akishuka ngazi. Mwanaume mwingine amesimama nyuma wakitazama, wakionyesha uwepo wa wataalamu wa afya. Kliniki ya rununu inaonekana iko tayari, kuhudumia jamii.

Meno inaonekana kusafishwa na brashi maalum. Chembechembe ndogo cha chakula au mabaki ya dawa yanaweza kuonekana yakining'inia meno. Utaratibu huu unaonyesha umuhimu wa usafi wa kinywa na matibabu ya meno. Hii inashiria mchakato wa kusafisha au kutibu meno.

Ikiangazia meno, kuna picha mbili zinazolinganishwa hali ya kinywa. Kwanza , meno yanaonekana yakiwa na tabaka la manjano, labda likionyesha madoa au uharibifu. Pili, meno yamebadilishwa kuwa nyeupe na yametiwa rangi ya kijani na bluu ikionyesha matibabu au uboreshaji.

Hali ya chumba cha upasuaji inaonyeshwa ambapo madaktari wawili, mmoja mweusi na mwingine mweupe wanafanya upasuaji. Wote wamevaa barakoa na mavazi ya upasuaji. Kifaa cha matibabu kipo juu yao kikiashiria utendaji wa kazi muhimu ya kitabibu.

Mtu anaonekana akipiga mswaki meno yake, akionyesha utaratibu wa usafi wa kinywa, mswaki unaonekana ukitumia dawa ya meno, na mtu huyu anaonekana akifanya kazi yake kwa uangalifu. Lengo kuu ni kuonyesha umuhimu wa usafi wa meno na kinywa.

Daktari wa meno, amevalia barakoa ya blue , na glavu nyeupe, akimhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti. Anaonekana akitumia vifaa vya meno kukagua mdomo wa mgonjwa. Mgonjwa amevaa miwani miuesi, akionyesha utayari wa matibabu.

Vifaa vya meno vimepangwa kwenye uso wa rangi ya buluu ya kijani. Kuna kioo cha daktari wa meno na kifaa kingine cha chuma vikiwa vimeelekezana. Katikati yao kuna mfano wa jino bandia au implant ya meno.

Mtu anatabasamu wakati daktari wa meno akimhudumia. Daktari amevaa glovu za buluu na anatumia zana za meno kumchunguza mgonjwa. Hii inaashiria ziara ya daktari wa meno.

Mtaalamu wa meno, akiwa amevalia kinyago na glavu, anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Mgonjwa huyo amefungua mdomo wake na anaonekana akipokea matibabu ya meno. Eneo la kazi linaonekana kuwa kliniki ya meno yenye vifaa maalum.

Vifaa vya meno vimepangwa mezani nyeupe. Mfano wa taya ya meno upo upande wa juu kulia. Brashi ya meno ya buluu ipo kushoto, karibu na zana zingine za chuma, zana hizo zote zinatumika kwa huduma za meno.

Mkono umevalia glovu nyeupe na unaonyesha meno ya juu na chini. Picha mbili zinaonekana moja ikionyesha meno yaliyokosekana au yaliyoharibika. Picha nyingine inaonyesha meno yaliyotengenezwa yakiwa yamepangwa vizuri. Lengo kuu nikuonyesha uwezo wa matibabu ya meno.

Mikono miwili yenye glavu za buluu unashika vifaa viwili vya meno. Kifaa kimoja kina kioo kidogo cha mviringo. Vifaa hivi ni muhimu sana kwa matibabu ya meno. Inaonekana mtu huyu ni daktari wa meno akijiandaa kufanya kazi.

Daktari wa meno amevaa glovu za bluu akishikilia mfano wa meno na mswaki mwekundu. Anaelekeza jinsi ya kusafisha meno vizuri akitoa elimu ya afya ya kinywa. Mazingira yanaashiria ofisi ya daktari wa meno. Onyesho hili linaonyesha umuhimu wa utunzaji wa meno.

Mdomo wazi unaonyesha meno ya juu na ya chini huku baadhi yakiwa yamepoteza rangi yake ya asili. Kihame cheupe kimewekwa kando ya mdomo kikisaidia kuuweka wazi. Meno machache yamepungua au hayapo kabisa hasa upande wa juu. Ulimi unaonekana ndani ya mdomo.

Mdomo wazi unaonyesha meno ya juu na ya chini, huku meno mawili ya mbele ya juu yamevunjika katikati. Fizi zinaonekana kuwa na afya zenye rangi ya waridi. Eneo hilo linalofunuliwa kikamilifu, labda kwa uchunguzi wa kimatibabu.

Meno meupe yanaoneka wazi mdomoni mwa mtu. Daktari wa meno anachunguza kinywa chake akitumia kio kidogoo na kifaa kingine, mkono wake umelindwa na glovu ya blue. Hii inaonyesha uchunguzi wakwaida wa meno.

Onyesho hii linaonyesha mashindano ya First Aid competition . Wanaume wawili wamesimama mbele mmoja akimkabidhi mwenzake cheti. Mabango kadhaa yamening'inia nyuma yakionyesha ujumbe wa uhamasishaji. Watu wengime wamekaa meza nyuma wakishiriki tukio.

Kundi la watu limekusanyika eneo la ujenzi. Wamevalia kofia ngumu na fulana za usalama zenye rangi ya kijani. Wengine wanawake wamevaa hijab. Inaonekana kama ziara ya tovuti ya ujenzi au mradi.

Mafuriko makubwa yamefurika eneo la makaazi yakifunika barabara na maeneo ya chini. Kikundi cha watu kimesafirishwa kwa kutumia mashua, huku mmoja akiwa amesimama mbele akishikilia kamba. Nyumba na miti inaonekana imezungukwa na maji yenye rangi ya kahawia, ikionyesha athari za janga la asili.

Kikundi cha watu kinafanya kazi ya kuchimba udongo karibu na bomba kubwa la kupitisha maji. Wanaonekana wakitumia majembe wakionyesha shughuli za ujenzi au kusafisha mkondo wa maji. Eneo hili lina udongo mwekundu na nyasi chache likipendekeza mazingira ya nje labda karibu na barabara au mfereji.

Mwanamke ameshika mtoto mdogo ambaye ananawa mikono kwenye kituo cha kunawia chenye neno (Detol). Watu wengine wawili wamevalia fulana za kijani na barakoa wakiwasaidia au kusimamia shuguli hiyo.

Watu kadhaa wengi wao wakiwa wamevalia barakoa wamekusanyika katika eneo lenye miti na uchafu. mwanamke mmoja mbele amevalia koti jeusi na kofia nyeusi, huku mwingine akiwa amevalia koti refu la kijani. Wanaonekana kushiriki katika shuguli ya kusafisha au kukusanya vitu.

Lori kubwa na taka na rangi ya kijani, limeegeshwa barabarani katika eneo lenye makazi duni. Watoto kadhaa wako karibu na lori hilo, huku wengine wakiwa wamekusanyika karibu na rundo la mifuko ya taka ya bluu. Mandhari haya yanaonyesha mazingira yenye changamoto za usafi.

Ardhi inaonekana kavu na tupu ikiwa na miti michache iliyokauka iliyosimama wima. Hakuna mimea inayoonekana kuashria ukame au uharibifu wa mazingira. Mandhari ya jumla ni ya ukame na isiyo na uhai labda imesababishwa na ukame au ukataji miti.

Katika soko, mazao ya mboga mboga, zikiwemo viazi, karoti na nyanya zimetandikwa. Matunda kama vile ndizi na pilipili hoho yanaonekana yakiwa yamepangwa kwenye masanduku. Mizani imejaa vitu vya rangi ya kijani na zambarau, likionyesha aina mbalimbali ya bidhaa. Mandhari inaonyesha soko lenye shughuli nyingi, likiwa na uteuzi mpana wa mazao.

Gari kubwa jeupe lenye trela linaonekana likionyesha huduma za afya. Maneno mobile clinic yameandikwa kwa herufi kubwa yakionyesha lengo la gari hilo. Alama za wizara ya afya ya jamhuri ya Kenya na AMREF zinaonekana pia zikisisitiza uhusiano wake na huduma za afya nchini.

Ndani ya chumba kinachoonekana kama maabara, kuna meza yenye vifaa mbalimbali. Chini ya meza kuna vyombo viwili vyeupe vya plastiki na chupa nyingi ndogo. Upande wa kulia, kuna chombo chekundu cha kuhifadhi na sakafu ni nyeupe safi.

Chumba cha matibabu kimeonekana kikiwa na kitanda cha uchunguzi na dawati. Rafu zenye vifaa vya matibabu zimepangwa vizuri upande mmoja. Milango ya mbao imefunguliwa ikionyesha ndani ya chumba. Sakafu nyeupe yenye vigae inaonekana safi na dhaifu.

Jengo lenye nafasi kubwa linaonekana likiwa na nguzo imara zinazoshikilia dari. Watu wachache wameketi kwenye viti huku wengine wakitembea mbali. Sakafu ni safi na kuta zimepakwa rangi ya manjano iliyokoza. Hii inaashiria ukumbi aua eneo la mapokezi.

Mlango wa kijivu unafungua chumba cha physiotherapy . Bango la buluu lenye maandishi, Physiotherapy Rm 12, limewekwa mlangoni. Ndani ya chumba, pazia la zambarau na hoops za rangi nyingi zinaonekana.

Hii ni chumba chenye rafu nyeupe zilizopangwa vizuri zikiwa zimejaa bidhaa ndogondogo labda dawa au vifaa vya matibabu. Meza kubwa yenye karatasi na vitu vingine vya ofisi inapatikana katikati. Dirisha kubwa linaruhusu mwanga wa kutosha kuingia chumbani.

Kifaa chenye rangi ya kahawia njano kimeunganishwa na nyaya nyeusi na nyekundu kikiwa kimelala juu ya meza ya mbao. Kina sehemu nyeusi iliyojitokeza upande mmoja. Chupa ndogo nyeupe inaonekana pembeni upande wa kulia.

Chupa nyeupe kubwa ya lita tano imewekwa juu ya kabati la mbao. Lebo yake inaonyesha jina la bidhaa kama phomalean .Maelezo ya matumizi mbalimali yanaonekana wazi kwenye lebo. Bidhaa hii imetengenezwa Kenya, Nairobi.

Mashine ya X-ray ya kisasa imesimama chumba cha hospitali. Kifaa cha kupiga picha kimeunganishwa na meza ndefu. Nembo ya GE inaonekana wazi kwenye mashine. Dari ya chumba ina kiyoyozi kuonyesha mazingira safi ya matibabu.

Kifaa cha kisasa cha matibabu kimeonekana kikiwa na skrini inayoonyesha data muhimu. Skrini inaonyesha grafu na namba, ikiashiria kuwa kinatumika kufuatilia hali ya mgonjwa. Kifaa hicho kimewekwa kwenye stendi yenye magurudumu, kuruhusu uhamishaji rahisi hospitalini.

Meza ya mbao inaonekana ikiwa na nyaraka kadhaa. Mkono unaonekana ukiandika kwenye fomu ya bluu kuashiria shughuli za ujasili au kujaza fomu. Inaonekana kuwa mazingira ya ofisi au kituo cha afya. Labda yakihusiana na usajili wa wagonjwa wa kifua kikuu.

Kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kieletroniki chenye muundo wa mkono kipo tayari kutumika. Kimefungashwa kwenye box la manjano linaloeleza sifa zake. Mbali na kifaa chenyewe pia kuna kamba nyeusi ya kupimia inayotumika kuvaa kwenye mkono.

Chumba chenye kuta za kijani pazia mbili za kijani zimening'inia vyuma vya kupazia. Msimamo wa dripo unaonekana upande wa kushoto. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimetunzwa vizuri.

Katika eneo linalofanana na hospitali au kituo cha afya, mtu aliyevalia nguo za kitiba za kijani anaonekana akisukuma kiti cha magurudumu. Kuna viti vingine vyeusi vya kupumzika, vilivyopangwa kando. Hali hii inaashiria uwepo wa huduma au za afya, na usaidizi, kwa wagonjwa.

Mwanamke anaonekana akitembea kuelekea mlango wa kioo akionyesha anaondoka au kuingia chumbani. Sakafu ina vigae vyeupe na kuta zina rangi ya manjano zikionyesha mazingira ya ndani. Mwanga unaonekana uking'ara kupitia mlango wa kioo.

Mtu mmoja maelala juu ya kitanda cha uchunguzi, mwanamke mwingine amesimama karibu naye akimhudumia. Dirisha kubwa linaonekana nyuma yao, likiangalia nje, chini ya kitanda, kuna viatu viwili.

Mwanamke anaonekana akishika kichwa chake kwa mikono miwili akionyesha huzuni au maumivu. Rangi nyeusi na nyeupe imetumika ikiongeza hisia za uzito wa ukimwa. Mwanga nadhifu unaangaza sehemu ya uso na mkono yake.

Mwanamke amejipumzisha kichwa chake juu ya meza akionyesha uchovu mkubwa. Komputa ya mkononi na kikombe cha kahawia vinaonekana mezani karibu naye. Rangi za bluu na manjano zinatawala zikionyesha mazingira ya ofisi. Hali hii inaweza kuashiria kufanya kazi kupita kiasi au kukosa usingizi.

Majengo mengi yamejengwa kwa karibu eneo la makazi duni. Watoto wawili wamesimama mbele wakitazama mazingira yaliyo chafuka . Uchafu mwingi umelala miguu yao. Mandhari ya jua kali inaangazia hali ngumu ya maisha.

Dawa inaonekana ikiwa kwenye kisanduku chake cheupe na nyekundu. Karibu na kisanduku, kopo la vidonge kumi vya dawa vinaonekana likiwa limetengenezwa kwa alumini. Maneno Effective Pain Relief reduces fever na easy to swallow , yanaonekana yameandikwa kwenye kisanduku.

Boksi la rangi ya buluu na nyeupe limesimama. Juu yake jina Health Aid limeandikwa wazi. Chini kidogo Vitamin B99 Complex linaonekana kwa herufi kubwa. Maelezo mengine kama prolonged release na sixty tablets yamechapishwa mbele.

Onyesho hili linaonyesha mtoto mchanga akipokea chanjo kutoka kwa mhudumu wa afya. Mama wa mtoto amebeba akiwa amevaa barakoa usoni. Mhudumu wa afya amevaa glavu na anaonyesha umakini mkubwa anapompatia mtoto matone. Mazingira yanaashiria kituo cha afya au kliniki ya chanjo.

Mikono ya watu wawili ikishughulikia mkono mchanga. Mtoto amefunikwa nguo nyekundu na nyeupe, watu hao wanaonekana kumhudumia mtoto. Inawezekana kana wanampa matibabu au kumvalisha kitu.

Mwanamke anaonekana akimpa chanjo mtoto mchanga. Mama ya mtoto ameketi karibu akimshikilia mwanawe. Mtoto mwingine mdogo amelala karibu amefunikwa kwa nguo za kijani. Mazingira yanaonekana kuwa hospitali au kliniki.

Mkono wa mtu mzima unaweka kidonge cha rangi ya blue kwenye mdomo wa mtoto. Mtoto anaonekana akitazama juu akionyesha utiifu au udadisi. Inaweza kuwa ni chanjo ya Polio au matibabu mengine muhimu kwa afya ya mtoto.

Mkono ulio valiwa glovu ya bluu ukitoa sindano mkononi, sindano inaonekana ikiingia kwenye ngozi ya mkono huo, huwenda ni chanjo au matibabu yanayo tolewa. Hali hii inaonyesha utaratibu wa kimatibabu.

Daktari amevaa mavazi ya kujikinga na anafanya upasuaji mdogo kwenye uso wa mgonjwa. Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha hospitali akiwa amefunikwa kwa shuka ya rangi ya manjano. Vifaa vya matibabu vimepangwa pembeni tayari kwa matumizi wakati wa upasuaji.

Katika wadi ya hospitali, muuguzi anampa mtoto mchanga huduma ya matibabu huku mtoto akiwa amelala kitandani. Mkono wa muuguzi umevalia glovu nyeupe ikionyesha usafi na utaalamu. Kitanda cha mtoto kimefunikwa na blanketi la kahawia na nguo nyingine za watoto zinaonekana karibu.

Tukio la umati wa watu linaonekana likiwa limejaa watu wengi, wengine wao wakiwa wamevalia barakoa. Mwanamke mmoja anaonekana akiwa amebeba mtoto mdogo, na wengine wamevalia nguo za kitamaduni za kiAfrika.

Muuguzi amevaa sare ya waridi na barakoa ya bluu akimsaidia mwanamke aliyeketi chini ambaye naye amevaa barakoa. Muuguzi anaonekana akimkabidhi mwanamke nguo au vifaa vingine huku mwanamke huyo akivipokea.

Mkono umefungwa kwa bandeji nyeupe ukiashiria jeraha au matibabu . Mkono umelala juu ya kitambaa cha buluu kinachofanana na matandikio ya kitanda cha hospitali. Bandeji imefungwa vizuri ikionyesha huduma ya matibabu iliyotolewa. Hali hii inaweza kuashiria kupona au matibabu yanayoendelea.

Mkono unaonekana ukiwa na vidole vimejikunja isivyo kawaida. Ngozi ya mkono inaonekana kuwa na rangi nyeusi na kuna dalili za mabadiliko ya kudumu . Vidole viwili vya katikati vimejikunja ndani na kuonyesha ulemavu fulani. Mkono umewekwa juu ya nguo nyeusi.

Mchezaji wa kandanda amelala chini kwenye nyasi akipokea huduma ya kwanza. Mguu wake unaonekana umefungwa bendeji kuashiria jeraha. Sanduku ya huduma ya kwanza na chupa ya dawa vipo karibu naye. Inaonekana kuwa tukio la jeraha la michezo linalo hitaji matibabu ya haraka.

Mtaalam wa afya amepiga magoti akimsaidia mwanariadha aliyejeruhiwa ambaye amelala chini. Mtaalam anashika mguu wa mwanariadha huyu kanakwamba anaufanyia mazoezi au kuugakagua. Mwanariadha ameshika kichwa chake akionyesha maumivu. Mandhari inaonekana kuwa uwanja wa ndani wa mchezo wenye rangi ya kijani kibichi na kahawia.

Miguu miwili inaonekana ikiwa na mikono ikishika goti, kuashiria maumivu au usumbufu. Mtu huyu anaonekana amevaa kaptura nyeusi na saa ya mkono. Hali hii inaweza kuashiria majeraha ya michezo au matatizo ya viungo.

Jani refu na jembamba la kijani linasimama wima likiwa limefungwa na jua linaloangaza kutoka juu kushoto. Nyuma ya jani hilo vichaka vingine vya kijani vinaonekana vikionyesha mimea mingi. Mwangaza wa jua unaonekana ukipita majani ukitengeneza athari ya kung'aa.

Mimea mingi yenye majani mapana na yenye rangi ya kijani kibichi inaonekana ikistawi kwenye udongo. Majani yanayofanana na yale ya muhogo yakionyesha shamba la mazao haya. Shina nyekundu nyebamaba zinaonekana zikishikilia majani. Hali ya hewa inaonekanakuwa kuwa jua ikisisitiza ukuaji mzuri wa mimea.

Mmea wenye majani marefu na membamba umeonyeshwa ukikua vizuri. Majani haya yana rangi ya kijani kibichi yakionyesha afya ya mmea. Mandhari ya nyuma inaonyesha mimea mingine na uzio wa mbao ikionyesha mazingira ya shamba au bustani.